Mashine ya kujihudumia katika miamala ya kifedha, iliyowekwa wazi sehemu ya umma, hivyo kurahisishia watu mbalimbali kufanya miamala ya kuweka na kutoa pesa kupitia mashine hiyo ya benki husika.

Mwanamke akiwa na nyuso ya furaha aliyesimama mbele ya mashine ya kujihudumia ya kufanya miamala ya kifedha. Ikiashiria mashine zinazowekwa kwa umma ili kufanya na kupata huduma za miamala ya kifedha pasipo kuhitaji mhudumu, na hivyo kufanya kuwa rahisi kwenye biashara na shughuli za kiuchumi za kila siku.

Watu mbalimbali wanaume kwa wanawake waliosimama kwa pamoja wakiwa wamevaa mavazi nadhifu, ikiwa ni wafanyakazi wa benki wanaosaidia jamii katika kurahisisha huduma za miamala ya kifedha kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi.

Bango la benki kwa ajili ya kuhamasisha wateja, linaoelezea furahia huduma za mihamala ya kifedha kwa uhuru wakati wowote na muda wowote. ikiwataka wateja wa mihamala hiyo ya kifedha kuwa huru na hivyo kuimarisha mfumo mzima wakiuchumi katika Taifa.

Muhudumu wa baa aliye simama eneo la mapokezi, nyuma yake kukiwa na rafu zilizosheheni vinywaji mbalimbali, akiwa yupo tayari kuwahudumia wateja wanaokuja mahali apo kwa ajili ya kujiburudisha.

Wateja pamoja na wauzaji waliopo katika eneo la starehe, wakiuziana na kununua vinywaji ikiwa ni sehemu ya kujiburudisha, huku taa laini zenye mwanga hafifu zikileta mapambo kwa ajili ya sehemu hiyo kuvutia wateja.

Wanawake kadhaa waliopo eneo la starehe; iliyosheheni kabati lenye vinywaji vya aina tofautitofauti, ikiwemo vilevi pamoja na vinywaji baridi, huku wakizungukwa na meza iliyosheheni chupa za vinywaji vikali wakiwa katika kusheherekea siku yao.

Eneo la starehe lililotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu yenye kabati la vinywaji vya aina mbalimbali, pia na meza sehemu ya mapokezi ikiwa ni sehemu ya kukaribisha wateja wanaokuja kwa ajili ya kuburudika eneo hilo.

Eneo la mapokezi katika sehemu ya starehe linalopambwa kwa makabati yanayojaa kwa vinywaji vya aina mbalimbali, pamoja na runinga ikiwa ni sehemu ya kuwavutia wateja wanaokuja mahali hapo kwaajili ya kujiburudisha.

Magari ya kisasa yaliyowekwa katika eneo la wazi na kupangwa kwa mpangilio maalumu, ikiwa ni sehemu ya maonyesho ya biashara ya magari na hivyo kuwavutia wateja kwa urahisi wanapokuja kuchuka vyoombo hivyo vya usafiri kwa ajili ya mahitaji mbalimbali kwa matumizi binafsi au kwa biashara.

Gari moja kati ya magari yanayouzwa, limefunguliwa milango ya mbele ikiwa limeegeshwa katika eneo maalumu la uuzaji magari, kuonyesha wateja hali ya ndani ya gari hiyo kwa ajili ya ukaguzi wa moja kwa moja.

Magari ya kisasa yenye muonekano wa rangi nyeusi yaliyopangwa kwa ustadi mkubwa na mpangilio maalum katika eneo la wazi la maonyesho, hii ikiwa ni kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaokuja kununua magari hayo kuchagua machago yao sahihi kwa ajili ya usafiri na shughuli mbalimbali.

Ofisi malum ya kuuza magari yakionekana magari yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu, ikiwa ni sehemu ya maonyesho kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaokuja kununua vyombo hivyo vya usafiri kwa matumizi ya biashara.

Ofisi ya uuzaji wa magari ikiwa imepangwa magari ya aina tofauti ya kisasa na yenye kuvutia, yenye mwonekano wa rangi nyeusi tayari kuwavutiana kuwashawishi wateja wanaokuja kwa ajili ya manunuzi ya magari kwa matumizi mbalimbali kama vile usafiri au biashara.

Kikapu cha sadaka kilichoshikwa, Kikiwa wazi kwa waumini kuweka michango yao, Na kinaashiria ibada ya utoaji usaidizi wa kanisa kifedha na mshikamano wa kiroho miongoni mwa waumini.

Mwanamke aliyopo ndani ya duka la maziwa akizungukwa na majokofu pamoja na mitungi, akiwa anachanganya au kuweka maziwa kwenye chombo maalumu kwa ajili ya kuwahudumia wateja waliopo katika eneo hilo.

Mtoto aliyesimama mbele ya rafu iliyosheheni bidhaa mbalimbali za maziwa, akionyesha umuhimu wa bidhaa hizo na maziwa hayo yenye virutubisho kwa rika tofauti, hivyo kuwahasa watu kutumia maziwa hayo kwaajili ya kuboresha afya zao.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililowekwa mabango lenye picha ya ng'ombe pamoja na mtoto, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa hivyo kumraisishia mteja kujihudumia mwenyewe.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lenye mabango yaliyowekwa picha ya ng'ombe pamoja na maziwa yakimiminika linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Duka la maziwa lenye majokofu ya kisasa yanayofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa, akionekana muuzaji anayechanganya maziwa hayo kwenye vyombo mbalimbali, tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja.

Mwanamke alievaa koti la rangi nyeupe, akiwa mbele ya jokofu la kisasa linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kutoa na kuweka pesa. Anaejihudumia mwenyewe kwa kutumia mfumo huo maalumu.

Mteja aliyesimama mbele ya mashine ya kisasa ya kutoa na kuweka pesa kwa ajili ya kupata huduma ya maziwa, akiwa anafanya shughuli hiyo kwa umakini ili kuhakikisha inakamilika na hivyo kupata maziwa hayo kwa ajili ya kujiburudisha.

Mwanamke aliyevaa koti la rangi nyeupe pamoja na suruali akiashiria kuwa ni muuzaji katika duka la maziwa lenye mabango yaliyowekwa picha ya ng'ombe ikiwa ni sehemu ya kutoa huduma kwa wateja, ndiji ya maziwa pamoja na bidhaa zake ili kuongezwa na kuimarisha afya za jamii.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililoandikwa "Maziwa Safi", likiwa na picha ya mtoto anayekunywa maziwa. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Muuzaji aliyopo ndani ya duka kubwa linalouza maziwa pamoja na bidhaa zake ikiwemo mtindi, siagi na jibini akiwa amesimama kwa umakini mkubwa tayari kuwahudumia wateja wanaokuja katika duka hilo; na hivyo akichangia katika uimarishaji wa afya za watu kwa kutumia madini na virutubisho yanayotokana na bidhaa hizo.

Mwanamke aliyeko mbele ya rafu iliyosheheni bidhaa mbalimbali za maziwa, ikiwemo: maziwa ya mtindi, maziwa safi, siagi na jibini, akichukua chupa kwa ajili ya kujihudumia mwenyewe kwa mahitaji yake ya kila siku.

Mteja aliyesimama mbele ya mashine ya kujihudumia, yenye mfumo maaalumu wa kutoa na kuweka pesa. Akiwa katika shughuli ya kununua maziwa baada ya kuweka pesa, ili apate kiasi anachokitaka na hivyo kujiburudisha.

Wateja watano (wanaume kwa wanawake) waliopanga foleni mbele ya duka la maziwa, wakiwa kwenye shughuli ya kujihudumia kupitia mashine inayochakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kutoa na kuweka pesa.

Wateja mbalimbali waliopo mbele ya duka la maziwa, wakiwa wamekusanyika na vyombo vyao kwa ajili ya kupata huduma hiyo, na hivyo kuimarisha afya zao, kutokana na virutubisho vinavyotokana na bidhaa hiyo ya maziwa.

Duka la maziwa lililowekwa mabango yenye picha ya ng'ombe kwa nje na maelezo yanayoonyesha bidhaa zinazopatikana katika eneo hilo. Watu wakija wakipatia huduma hio bora inayotolewa mahali hapo, mazingira yakiwa ni safi na ya kuvutia kwa wateja.

Jokofu la kisasa lililoandikwa "maziwa safi" linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa, hivyo kumsaidia mteja kujihudumia mwenyewe.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, Llililo wekwa mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na glasi zenye maziwa, Linalo fanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wakuweka na kutoa pesa.

Wakulima kadhaa (wanaume kwa wanawake) waliosimama mbele ya duka la maziwa, wakiwa wameshika mifuko pamoja na vyombo kwa ajili ya kuwekea bidhaa zinazotokana na duka hilo.

Duka maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa lenye majokofu yenye muonekano w rangi ya bluu, yaliyowekwa mabango yenye ya picha ya ng'ombe, yanayohusika kufanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Duka la kuuza maziwa lenye mabango yaliyochorwa picha ya ng'ombe, glasi zenye maziwa na kuandikwa 'maziwa safi' ndani yake kukiwa na ndoo lililosheheni maziwa, tayari kuwauzia wateja wanaokuja mahali hapo, kwa ajili ya kupata huduma.

Duka la maziwa likiwa na jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu, lililowekwa mabango yenye picha ya ng’ombe pamoja na maziwa yanayomiminika. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa na hivyo kuwarahisishia wateja kujihudumia wenyewe.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu lililochorwa mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na maziwa ya kimiminika na kuandikwa 'Maziwa safi yanapatikana' linalofanya kazi ya kutengeneza na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa mashine maalum ya kuweka na kutoa pesa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililowekwa mabango ya picha ya ng'ombe na kuandikwa "maziwa safi" linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Duka maalumu kwaajili ya uuzaji wa maziwa, liliowekwa jokofu la kisasa lenye mabango ya picha ya ng'ombe linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine na mfumo maalumu wa kujihudumia ikiwa ni kuweka pesa na kutoa ili upate huduma.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu lililowekwa mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na maziwa yanayomiminika na kuandikwa maziwa safi yenye ubora, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Wateja wawili waliosimama katika duka la bidhaa za maziwa, huku mmoja akiwa ameshikilia glasi anajiburudisha tayari ameshapata huduma, Mwingine akisubiri kupewa maziwa hayo. Mwingine akisubiri kupewa maziwa hayo kutoka kwa mhudumu anayeuza wote wakifurahia lishe bora unayotokana na bidhaa hizo za maziwa.

Mtoto akipita pembeni ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za maziwa kama vile: jibini, siagi pamoja na maziwa safi na ya mtindi; ikionyesha ubora na uhitaji wa maziwa kwa ajili ya afya nzuri kwa jamii.

Mteja akiwa amesimama mbele ya jokofu la kisasa kwa ajili ya kujihudumia, ananunua maziwa kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa, na hivyo kutohitaji uwepo wa mhudumu au muuzaji kwa ajili ya kupata huduma hiyo.

Mwanamke aliyevaa gauni la uwaridi akiwa mbele ya duka la maziwa tayari kuhudumiwa na kupata huduma hio nzuri ya maziwa, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha afya yake kwakupata virutubisho inayotokana na huduma hizo.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililoandikwa "Maziwa Safi", linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu; wa kutoa na kuweka pesa na hivyo kumsaidia mteja kujihudumia mwenyewe.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililowekwa mabango la picha ya ng'ombe na kuandikwa maziwa safi na yenye ubora linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalum wa kuweka na kutoa pesa.

Mteja mmoja aliyesimama mbele ya duka la maziwa, akitazama bidhaa mbalimbali za maziwa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, akionesha nia ya kununua bidhaa safi na za afya, kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Duka la maziwa likiwa na bidhaa mbali mbali, pamoja na jokofu lenye muonekano wa rangi ya bluu lililo wekwa mabango yenye picha ya ng’ombe, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Duka la maziwa likiwa na jokofu kubwa la kisasa lenye mwonekano wa bluu, lililowekwa mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na maziwa ya kwenye glasi na kuandikwa, maziwa safi yanapatikana linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu pamoja na nyeupe, lililoandikwa "Maziwa Safi" na kuwekwa picha ya mtoto, likijihusisha na kufanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu, likiwa na mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na maziwa yanayomiminikia kwenye glasi, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu, wa kutoa na kuweka pesa.

Jokofu la kisasa linalotumika kutengeneza na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa linalomuwezesha mteja kujihudumia moja kwa moja pasipo kuhitaji msaada wa muuzaji.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu na kijani, lenye mabango yaliyochorwa picha ya mtoto na ng'ombe linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo maalumu kwa kuweka na kutoa pesa.

Chumba kikubwa, kilichosheheni samani za kisasa, ikiwemo; makochi ya sofa pamoja na meza za mbao, vilivyopangwa vizuri kwa mpangilio maalumu kama eneo la maonyesho, kwa ajili ya kuuza samani hizo kwa wateja wanaokuja kuchagua kwa matumizi ya ofisini au nyumbani.

Kochi la sofa la kisasa, lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa na kuwekwa mito yenye nakishinakishi, kwa ajili ya kuwavutia wateja. Likiwa limewekwa katika eneo la wazi, pembezoni mwa barabara na hivyo kusaidia wateja wanaopita kuona na kununua bidhaa hiyo.

Makochi ya kisasa yaliyotengenezwa kwa sofa. Yakiwa ndani ya chumba maalumu kizuri na cha kuvutia, kama sehemu ya maonesho ya biashara ya samani kwa wateja wanaokuja kwa ajili ya kununua bidhaa hizo kwa ya matumizi ya nyumbani na ofisini.

Duka kubwa la samani, lililojaa aina mbalimbali za samani, kama vile: viti, meza, makabati na makochi ya kisasa, zikipangwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa ni sehemu bora kwa wateja kutafuta vifaa vya nyumba na ofisi.

Meza ya kisasa ya mapokezi, iliyotengenezwa kwa mbao na nyenzo za kisasa. Ikiwa na muundo mzuri na rangi ya kuvutia, ikikaa katika eneo la mapokezi kama sehemu ya kuvutia wageni na kutoa huduma kwa heshima au ufanisi mkubwa.

Chumba kikubwa chenye kuvutia, kilichotengenzwa kwa mazingira ya kisasa kikiwa na mapambo mbalimbali ya ukutani pamoja na taa. Ndani kimesheheni samani za aina mbalimbali ikiwemo vitanda vilivyotengenezwa kwa sofa pamoja na makochi, ikiwa ni sehemu iliyobuniwa kwa ajili ya uuzaji wa samani.

Samani za kisasa zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa ikiwemo makochi pamoja na vitanda vya sofa. Vikiwa vimewekwa katika sehemu iliyozungushiwa na ukuta wa mabati. Sehemu hii ikiwa ni maonesho ya biashara ya samani kwa watu wanaokuja kuchagua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ofisini.

Chumba kikubwa kizuri na cha kuvutia kilichosheheni samani za kisasa zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa ikiwemo makochi ya sofa pamoja na meza za mbao, hii ni kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaokuja katika chumba hicho cha maonyesho ili kujichagulia bidhaa wanazozitaka kwa matumizi ya ofisini na nyumbani pia.

Vitanda vya kisasa vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na chuma imara na kuwekwa ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya maonyesho ya mauzo ya samani kwa wateja. Ikiwa ni sehemu ya kuongeza uchumi kupitia biashara ndogondogo kwa ajili ya jamii pamoja na taifa kiujumla.

Meza iliyotengenezwa kwa ubunifu wa hali ya juu ikiwa na miguu ya chuma inayotumika kwa matumizi mbalimbali ya kiofisi au ya nyumbani, ikiashiria ubunifu wa fundi seremala katika kuvutia wateja wa samani kwa matumizi yao tofauti.

Samani za kisasa zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa ikiwemo meza, viti, vitanda pamoja na makabati yaliyoundwa kwa mbao imara na kuwekwa sehemu ya wazi kwa ajili ya maonesho ya biashara hivyo kuwavutia wateja wanaokuja katika kutafuta samani hizo kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao imara na ya kuvutia, kikionyesha ustadi mkubwa wa mafundi seremala katika kutengeneza samani za ndani zenye urembo pia zinazoleta mandhari nzuri katika nyumba.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao imara pamoja na chuma, kilichowekwa katika sehemu ya wazi ikiwa ni sehemu ya maonesho ya uuzaji wa samani, na hivyo kuwavutia wateja wanaokuja kununua kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kiofisi, au katika makazi yao ya kila siku.

Mafundi wawili wa seremala waliovaa nguo za kazi wakiwa katika karakana wanatengeneza samani mbalimbali kama vile meza pamoja na vitanda vya mbao. Eneo hilo likiwa limesheheni mashine maalumu lakini na vipande vya mbao vilivyoanguka kuonyesha kazi inafanyika kwa ustadi.

Mwanaume aliyekaa kwenye samani za kisasa zenye mvuto, zilizowekwa eneo la wazi, kwa ajili ya maonyesho ya kuuza samani hizo kwa wateja wanaokuja, kwa ajili ya mahitaji mbalimbali ya kiofisi na kwenye makazi yao ya kila siku.

Duka la samani lililosheheni samani mbalimbali za kisasa, ikiwemo makochi ya sofa, ikiwa ni sehemu ya kuwavutia wanunuzi wanaokuja kuchagua samani hizo, kwa ajili ya matumizi yao ya kiofisi au nyumbani.

Makabati mazuri yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa na mafundi selemala, na hivyo kuwekwa maeneo kwa ajili ya kuavutia wateja wanaohitaji thamani kwa ajili ya matumizi ya nyumbani pamoja na maofisini.

Viti pamoja na meza za kisasa zilizotengenezwa kwa mbao imara, zikiwekwa eneo la nje la wazi ikiwa ni sehemu ya maonyesho ya mauzo ya samani kwa wateja, na hivyo kuwavutia wanunuzi wanaotaka kununua bidhaa hiyo kwaajili ya matumizi ya kiofisi au nyumbani.

Eneo kubwa la hotelini, lililowekwa katika mazingira ya kuvutia na kushawishi wateja wanaokuja mahali hapo kwa ajili ya kupata huduma nzuri ya vinywaji, chakula pamoja na malazi, ikiwa imewekwa fanicha za kisasa na meza zilizosheheni glasi za vinywaji.

Chumba kikubwa cha wazi kilicho sheheni samani za kisasa pamoja na taa zinazotoa mwanga wa kuvutia, ikiwa ni sehemu ya mapokezi ya hoteli husika kwa ajili ya kutoa huduma ya kukaribisha wateja wanao kuja mahali hapo.

Eneo la hoteli lenye mandhari safi na yenye kupendeza, meza zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, viti vya kisasa vimewekwa tayari kwa ajili ya wateja, huku mapambo ya kuta na taa laini zikichangia uzuri wa mahali hapo pa mapumziko.

Wateja wawili waliopo katika sehemu ya mapokezi ya hoteli, wakipata huduma kutoka kwa mhudumu anayewahudumia vizuri kwa unyenyekevu, na kuwakaribisha, na hivyo watu hawa kujihisi wapo mahali salama. Sehemu hiyo ikiwa imepambwa kwa taa zinazovutia, pamoja na samani za kisasa.

Duka la mtaani lililosheheni watu mbalimbali pamoja na bidhaa zilizopangwa juu ya meza na kwenye rafu, ikiwemo matunda kama vile: ndizi, machungwa pamoja na bidhaa zingine zingine mbalimbali, inayowawezesha watu kupata mahitaji yao ya kila siku na matumizi kwenye jamii.

Soko la wazi lililosheheni bidhaa za kitamaduni, huku watu mbalimbali ikiwemo wa nchi za kigeni; wakizunguka katika soko hilo kuchagua bidhaa walizovutiwa nazo zilizopangwa kwenye meza, viti pamoja na chini kama vile: bangili, vinyago, ikiwa ni sehemu ya kudumisha masoko ya asili.

Sehemu ya duka iliyowekwa sehemu ya wazi kama sehemu ya wazI ikiwa imepangwa meza na rafu zenye viatu za kike Kama maonyesho ya biashara, itakayo wavutia kununua bidhaa mbalimbali.

Watu mbalimbali waliopo katika eneo la soko la wazi, waliozungukwa na mazao ya mbogamboga pamoja na matunda kama vile: maembe, nyanya, na ndizi. Wakiwa katika shughuli za kununua na kuuziana katika maisha yao ya kila siku.

Watu kadhaa wakiwa wamekusanyika katika eneo la soko la wazi wakiwa katika shughuli za manunuzi na kuuziana. Huku, wamama wamezungukwa na meza zenye matunda matunda pamoja na mbogamboga kama vile ndizi, machungwa na maembe. Ikiwa ni sehemu ya biashara zinazowaingizia kipato kila siku.

Eneo la soko la wazi lililosheheni watu mbalimbali wakiwa katika shughuli za manunuzi na uuzaji. Likiwa limetawaliwa na meza pamoja na viti vilivyo sheheni mazao mbalimbali ikiwemo mboga pamoja na matunda matunda, wakiwa katika sehemu yao ya kujipatia riziki katika maisha yao ya kila siku.

Wauzaji waliopo katika soko la wazi, wamezungukwa na mazao ya matunda pamoja na mbogamboga katika meza zao; zilizopo chini ya vibanda. Mazao hayo yakiwa ni: nyanya, vitunguu na ndizi zilizosheheni, hivyo watu wakipita na kuona kwa urahisi bidhaa hizo kwa ajili ya kununua, kwa matumizi yao ya nyumbani ya kila siku.

Wazaji mbalimbali waliopo katika soko la wazi, wakiwa wamezungukwa na meza pamoja na mabeseni yaliyo sheheni matunda na mbogamboga kama vile nyanya, maparachich na vitunguu ikiwa ni sehemu za pilikapilika zao za kila siku kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi.

Soko la wazi limejaa watu mbalimbali wakihudumu na kununua bidhaa, meza zimepangwa zikiwa na matunda, mboga mboga, nafaka na bidhaa za nyumbani likiwa na harakati nyingi za kijamii na kibiashara.

Soko la wazi likiwa na pilika pilika nyingi. Huku wanamama wauzaji wakiwa wamezungukwa na mboga mboga pamoja na matunda, kama vile nyanya, vitunguu katika sehemu ya chini. Zikiwa zimewekwa kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaokuja katika manunuzi ya kila siku.

Watu mbalimbali wanawake kwa wanaume, waliopo katika eneo la sokoni wakiwa wamebeba mifuko na makapu, tayari kununua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku huko majumbani kwao.

Mwanamke aliyevaa blauzi ya bluu ameketi mbele ya kompyuta mezani katika ofisi. Akitabasamu huku anatumia kipande cha kompyuta. Mazingira haya yanatoa taswira ya huduma za kifedha au utoaji mikopo, hasa katika taasisi ndogo za kifedha zinazosaidia watu binafsi au wajasiriamali wadogo.

Kiganja cha mkono wa kushoto kilichoshika simu yenye picha ya muamala wa fedha, ikiashiria na kuhamasisha utumiaji wa vifaa hivi vya kielektroniki katika kurahisisha shughuli mbalimbali za kiuchumi, kupitia miamala ya fedha inayoweza kufanyika kwa njia ya simu.

Mashine ya kuweka na kutoa pesa, iliyowekwa sehemu ya wazi, ikiruhusu wateja kufanya shughuli za kifedha kwa urahisi kupitia huduma za simu, huku wateja wakisubiri kwa utaratibu kwa ajili ya huduma hii ya kisasa ya kibenki.

Nyumba iliyowekwa bango kubwa lenye namba pamoja na maneno yaliyoandika "nyumba inauzwa", ikiwa ni sehemu ya biashara kwa mali zisizohamishika na hivyo kuwasaidia watu mbalimbali kujipatia mahitaji yao ya nyumba kwa ajili ya biashara au makazi.

Duka kubwa la biashara la kisasa lililopangwa kwa sanamu zilizovalishwa nguo za kuvutia, ikiwa ni sehemu ya maonyesho ya biashara hiyo kwa wateja mbalimbali wanaokuja kuchagua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi yao ya kiofisi au shughuli nyinginezo.

Sehemu ya chumba cha duka kilicho pangwa kwa mpangilio maalum, kikiwa safi na cha kuvutia huku rafu iliyopangwa viatu vya aina mbalimbali vya watoto pamoja na wakubwa kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaoingia katika maduka hayo ya biashara kuchagua machagua sahihi kwa mahitaji yao ya kila siku kulingana na mtindo.

Sehemu iliyo pangwa kwa mpangilio ikiwa safi na yenye kuvutia, yenye rafu, iliyosheheni makoti ya suti katika maduka makubwa ya biashara ikiwa ni kwa ajili ya kuwavutia wateja wanao kuja kufanya manunuzi sehemu hiyo, wakichagua nguo walizozipenda kwa mitindo mbalimbali kwa ajili ya shughuli za kila siku au hata matukio maalum.

Duka zuri la kisasa lililowekwa kwa mpangilio maalum, huku taa za kuvutia zikiwa zinamulika eneo hilo, katika rafu zilizosheheni nguo mbalimbali na hivyo kuwavutia wateja wanaokuja katika eneo hilo la maduka ya biashara kuchagua mavazi wanayoyataka kwa ajili ya matumizi maalum.

Duka kubwa la kisasa la biashara lililojengwa kwa mfumo unaovutia lenye madirisha ya vioo, ndani zikionekana rafu zilizopangwa nguo mbalimbali na hivyo kuwavutia wateja wanaokuja mahali hapo kwa ajili ya manunuzi.

Chumba kikubwa katika duka la biashara la kisasa, lililopangiliwa kwa mpangilio maalumu likiwa limesheheni rafu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali wanaume kwa wanawake, na hivyo kuwarahisishia wanunuzi kuvutiwa na pia kuchagua kwa urahisi, bidhaa wanazozitaka kwa ajiliya shughuli zao mbalimbali.

Watu mbalimbali wakitembea huku na kule katika eneo la maduka makubwa ya biashara. Wakipita mbele ya milango iliyowekwa mabango ya matangazo ya bidhaa zinazopatikana katika duka husika. Sehemu ikiwa ni iliyopangiliwa vizuri, safi na ya kuvutia katika kuhudumia wateja.

Dukani la kisasa, limepambwa kwa sanamu mbalimbali zilizo alishindwa nguo za mitindo ya kisasa, ikiwa ni sehemu muhimu kununua mavazi na bidhaa nyingine za kila siku kwa wateja wengi wanaotafuta ubunifu na ubora.

Rafu ziliyopangwa makoti ya kisasa ya suti, ikiwa ni sehemu ya kuwavutia wateja wanaokuja kununua nguo kulingana na mitindo pamoja na mahitaji yao ya kiofisi na shughuli mbalimbali ikiwa ni katika maduka makubwa ya biashara.

Chumba kikubwa cha kisasa chenye kuvutia na kikiwa na nafasi ya kutosha kiichopangwa rafu pamoja na meza zilizosheheni mashati mazuri, ikiwa ni sehemu ya kuwavutia wateja wanaokuja kununua nguo kwa mitindo pamoja na rangi tofauti kwa ajili ya matumizi yao.

Mashati mbalimbali yamewekwa mezani kwa mpangilio mzuri katika duka la mavazi, yakionyesha mitindo tofauti na rangi mbalimbali, yakivutia wateja kwa urahisi wa kuchagua na kununua mavazi bora kwa matumizi ya kila siku au hafla maalumu.

Soko la kisasa lenye rafu mbalimbali, zilizosheheni viatu vizuri na vya kuvutia, ikiwa ni sehemu ambayo wateja hupita na kuchagua viatu vya mitindo sahihi kwa mahitaji yao, kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Chumba kikubwa kizuri na cha kuvutia kilichowekwa rafu mbalimbali zenye bidhaa tofauti kwa ajili ya kurahisisha manunuzi kwa wateja wanaokuja katika soko kubwa hilo la kisasa, na hivyo kuwasaidia kupata mahitaji yao ya kila siku kwa urahisi.

Soko la kisasa lenye muonekano wa kuvutia lililotengenezwa kwa sakafu ya malumalu, huku taa zenye mwanga angavu zikileta mvuto ndani ya soko hilo, viti pamoja na rafu zenye bidhaa mbalimbali zikiwa vimepangwa, ikiwa ni sehemu ya kuwavutia wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo, kwa mahitaj yao ya kila siku nyumbani.

Rafu zilizosheheni bidhaa za aina mbalimbali ikiwemo sabuni pamoja na vipodozi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, vilivyowekwa katika eneo la wazi na kwa mpangilio maalumu ndani ya soko kubwa la kisasa na hivyo kuwawezesha wateja kuchagua bidhaa hizo kwa urahisi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ya kila siku katika shughuli zao.

Wateja wakiwa ndani ya soko kubwa la kisasa, lililosheheni rafu zilizopangwa bidhaa mbalimbali, na hivyo kuwapa urahisi wateja hawa katika kuchagua na kununua bidhaa wanazohitaji kwa mahitaji yao ya kila siku.

Eneo safi na lenye mazingira na ya kuvutia, lililotengenezwa na madirisha yenye vioo na kuandikwa matunda pamoja na mbogamboga, ikiwa ni sehemu ya soko kubwa la kisasa lenye rafu zilizo pangwa bidhaa hizo kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaokuja kufanya manunuzi kuchagua na kununua bidhaa hizo kwa urahisi kwaajli ya matumizi ya kila siku.

Magunia mengi yenye nafaka mbalimbali, yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa la vyakula, yakionyesha usambazaji wa bidhaa bora na zinazohitajika kwa wateja wa kila siku katika soko hilo la kisasa.

Idadi kubwa ya wateja wamekusanyika katika soko la kisasa wakiwa kwenye shughuli za manunuzi, wakichagua bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu zinazoonekana kwa urahisi. Baadhi yao wanatumia makapu maalumu ambayo yanawasaidia kubeba bidhaa walizochagua, jambo linalorahisisha ununuzi wao.

Soko la kisasa, lililopambwa kwa rafu zilizosheheni bidhaa mbalimbali, ikiwemo vinywaji. Hii ikionyesha urahisi kwa wanunuzi wanaokuja katika soko hilo, kwa kuchagua bidhaa wanazozihitaji.